Pesa zinaonekana kwenye salio la M-Pesa na hii ni ishara za huduma za kifedha. M-Pesa ni mfumo wa pesa ya kidigitali, unaowezesha watu kutuma na kupokea na kuhuifadhi pesa kwa njia ya simu. Kupitia huduma hii mtu anaweza kuona kiasi alichonacho na kufanya malipo na kuweka akiba kwa urahisi bila kuenda benki.

Duka hili la M-Pesa ni huduma ya kifedha inayowezesha watu kutuma na kupokea pesa kwa urahisi kupitia simu. Unaweza kulipa bidhaa, huduma, bili za maji, stima na hata kukopa pesa. Huduma hii hupunguza hatari ya kubeba pesa taslimu na huokoa muda. Ni salama, haraka na inapatikana katika vijiji.

Kadi ya kulipia pesa inaonekana na inaonyesha sehemu ya huduma ya kifedha. Kadi hii hutumiwa kufanya malipo kwa njia salama na rahisi bila kutumia pesa taslimu, inaweza kuwa ya bengi au ya huduma za simu na hutumiwa kununua bidhaa, kulipia huduma au kutoa pesa kwenye ATM. Huduma hii hurahisisha maisha uokoa muda na hutoa usalama katika matumizi ya kifedha.

Gari ambazo zimewekwa kwenye lori ili kusafirishwa, ni sehemu ya biashara inayoungwa mkono na huduma za kifedha. Kupitia huduma za kifedha kama mikopo ya biashara, malipo kwa njia ya simu na bima ya mizigo, wafanyibiashara wanaweza kusafirisha bidhaa kwa usalama na ufanisi. Huduma hizi husaidia kurahisisha malipo, kuongeza mtaji na kulinda mali wakati wa usafirishaji. Hivyo huduma za kifedha ni muhimu katika kukuza biashara.

Mtu anampa mwingine kifunguo huku wakisalimiana ishara ya uaminifu na makubaliano ya kifedha. Hii inaweza kuwa ishara ya kukabidhi mali, kufungua biashara au huduma kama mikopo kupitia taasisi za kifedha, huduma za kifedha kama benki au mpesa hurahisisha mchakato huu kwa kutoa njia salama na rasmi za kufanya miamala. Hili inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyosaidia.

Gari jipya la rangi ya manjano limesimama ndani ya chumba safi la maonyesho. Iinaonekana kung'aa kwa mwanga likiwa limepangwa kwa uangalifu kuonyesha uzuri na ubora wake. Mazingira ya jumba hilo ni safi na yenye mpangilio mzuri yakionyesha hadhi ya gari hilo jipya.

Magurudumu mapya ya rangi nyeusi yanaonekana. Huenda yameekewa kwa ajili ya kuuza. Hii inaonyesha biashara inayoweza kufaidika na huduma za kifedha kama mikopo ya biashara, bima ya mizigo au malipo kwa awamu. Huduma hizi huwasaidia wafanyibiashara kukuza biashara zao na wateja kumudu bidhaa kwa urahisi. Hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi.

Nguo nyingi ziko sokoni jambo linaloonyesha shughli za biashara zinazochochewa na huduma za kifedha. Wafanyibiashara wanaweza kutumia huduma kama malipo kwa njia ya simu, mikopo ya biashara au akaunti za benki ili kuendesha na kukuza biashara zao. Wateja nao wanaweza kunuua nguo kwa urahisi na kutumia fedha taslimu au njia za kielektroniki ya.

Duka hili lina bidhaa tofauti na wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu au kutumia huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki au malipo kwa awamu. Huduma hizi za kifedha hurahisisha manunuzi na kusaidia wafanyibiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi.

Nje ya duka hili kuna bidhaa tofautitofauti ambazo zinauzwa. Kuna vitu ambavyo vimewekwa katika gunia na unga ambao umeekwa pia katika karatasi zake. Kuna soda na pia kuna soda za Coca-Cola zilizoekwa.

Ni mandhari ya sokoni ambapo wanawake wameketi chini na wanunuzi kupekua pekua. Kuna matunda tofauti yaliyotandazwa chini, ili kuchaguliwa. Kuna matunda yale mekundu, kuna yale ya rangi ya kijani kibichi. Mama wawili wameketi, na wanaangalia pia bidhaa zao.

Magari tofauti yemeegeshwa nje, hali inayoweza kuashiria uwekezaji au ununuzi wa gari kwa njia ya kifedha kama mkopo wa benki au bima ya gari. Huduma za kifedha kama mikopo ya magari huwasaidia watu kumiliki magari bila kulipa pesa yote mara moja huku bima ikilinda gari dhidi ya hasara au ajali.

Viatu vya aina tofauti na vya rangi tofauti, vimewekwa katika soko. Kuna ndoo ambayo ina maji ambayo imepanguza viatu hivi. Viatu hivi vimefungwa na kamba na kuegezwa vikiangalia chini.

Nyumba iliyo na mandhari mazuri na taa inayomulika vizuri na mtu aliyesimama akicheka vizuri. Amekaa katika hali ya starehe na hali nzuri. Anaeleza maelezo ya house insurance ambapo wanapeana services njema.

Gari jipya limeegeshwa ndani ya jumba la maonyesho likiwa tayari kwa kuuzwa. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama mikopo ya gari, malipo kwa awamu na malipo kwa njia ya benki na simu zinavyowezeshwa watu kumiliki magari bila kulipa pesa taslimu mara moja. Huduma hizi hurahisisha ununuzi, huongeza uaminifu kati ya wateja na muuzaji na kuchochea ukuaji wa biashara ya magari.

Magari yameegeshwa kwenye eneo safi. Yanaweza kuwa ya mikopo kutoka benki au taasisi za kifedha. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyosaidia watu kumiliki mali kama magari.

Mkono ulio na kucha nzuri unaonyesha noti ya shilingi elfu moja iliyoandikwa Kenya. Noti hii inaonyesha bahari na upande wa mwisho unaonyesha pia kuna jumba refu.

Magari mengi yameegeshwa. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama mikopo ya magari, malipo kwa awamu na matumizi ya M-Pesa au benki zinavyowezesha watu kununua magari kwa urahisi. Huduma hizi hurahisisha miamala mikubwa bila kubeba pesa taslimu na kusaidia watu kumiliki mali kwa kupanga malipo au ya baadae.

Duka hili lina bidhaa mbalimbali na wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu au kutumia huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki au malipo kwa awamu. Huduma hizi za kifedha hurahisisha manunuzi na kusaidia wafanyibiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi.

Magari haya mazuri yanaonyesha mafanikio ya watu waliotumia huduma za kifedha kama mikopo ya benki au mipango ya kuweka akiba. Kupitia huduma hizi, watu wanaweza kununua magari kwa urahisi bila kulipa pesa taslimu mara moja. Huduma za kifedha husaidia watu kupanga matumizi yao, kuekeza na kufikia malengo yao ya kifedha kama ununuzi wa mali kama magari.

Gari limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi ,hali inayoweza kuashiria uwekezaji au ununuzi wa gari kwa njia ya kifedha kama mkopo wa benki au bima ya gari. Huduma za kifedha kama mkopo ya magari huwasaidia watu kumiliki magari bila kulipa pesa yote mara moja. Huku bima ikilinda gari dhidi ya hasara au ajali.

Risiti ya mapato inaonyesha ushahidi wa malipo yaliofanyika kama ada, kodi au huduma fulani. Kupitia huduma za kifedha risiti kama hii hutumika kuthitisha miamala kati ya mteja na tahasisi. Ni muhimu kwa ufuatiliaji wa kifedha, uwazi wa kifedha na utunzaji wa kumbukumbu katika biashara au serikali.

Noti za shilingi elfu moja zimewekwa mezani, zikionyesha mabadilishano ya fedha au maandalizi ya malipo, hii ni ishara ya huduma za kifedha kama biashara, akiba au malipo ya huduma, huduma hizi hurahisisha matumizi ya pesa kwa njia rasmi na salama kama vile kupitia benki au simu.

Bango hili linaonyesha mtu aliyeanguka na baiskeli. Hii inaonyesha huduma ya bima ya ajali binafsi ambayo hulinda mtu kifedha endapo atapata ajali. Kupitia huduma za kifedha kama bima, mtu anaweza kupata matibabu na fidia bila kulipa gharama kubwa, moja kwa moja, bima ni njia ya kujilinda kifedha dhidi ya hatari maishani.

Noti ya shilingi mia mbili imewekwa pamoja na noti ya shilingi hamsini na sarafu nyingine, hii inaonyesha matumizi ya pesa taslimu katika shughuli za Kila siku. Pesa hizi zinaweza pia kuwekwa kwenye akaunti ya benki au kutumwa kwa njia ya M-Pesa kwa usalama na urahisi zaidi. Huduma za kifedha husaidia Watu kuweka pesa zao kuweka akiba na kufanya miamala bila kubeba pesa nyingine.

Bango hili linaonyesha mwanamke anayetabasamu akielezea bima. Bima hii ni ya kifedha inayosaidia familia kugharamia mazishi ya mpendwa anapofariki. Kwa kutumia huduma hii ya kifedha, familia hupata msaada wa haraka wa kifedha ili kupunguza mzigo wa gharama za mazishi na kurahisisha mipango ya mwisho kwa heshima na utulivu.

Magari ya aina tofauti na ya rangi tofauti yameegeshwa katika maegesho. Gari hii imeegeshwa ovyo ovyo na hayajazingatia ile hali ya maegesho.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe, ametengeneza nywele yake vizuri na ameshika gari jeusi kutumia mkono wa kushoto. Anaangalia ndani ya gari lile akiweza kucheka.

Mikono inaonekana ikiwa imeshika pesa juu ya tarakilishi ambayo pesa hii ni mia mbili hamsini katika mkono wa kushoto na hamsini moja ambayo haijaongezwa kwa hizo pesa za zingine katika mkono wa kulia.

Familia hii ina furaha. Baba, mama, kaka na dada wanafurahia chakula pamoja huku bango likionyesha kuwa wana bima ya familia. Hii inaonyesha umuhimu wa huduma za kifedha kama bima ya afya au maisha ambazo hulinda familia dhidi ya gharama kubwa za matibabu au matatizo ya kifedha yanayopatikana.

Kuna bidhaa mbalimbali ambazo wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu au kutumia huduma za kifedha kama Mpesa, kadi za benki au malipo kwa awamu ,huduma hizi za kifedha urahizisha manunuzi na kusaidia wafanyibiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi .

Gari zilizoekezwa vizuri na kufungwa madirisha, zinaonekana zikiwa katika uwanja uliyo ya miti mirefu. Miti hii ina matawi ya rangi ya kijani ya kibichi.

Magari yameegeshwa nje ya uwanja. Hali inayoweza kuashiria tukio la kifedha kama vile mkutano wa huduma za kifedha au kampeni ya uhamasishaji wa huduma hizo. Hii inaonyesha jinsi taasisi za kifedha zinavyofika kwa wananchi mashinani kuhakikisha kila mtu anapata fursa ya kupata elimu.

Bango hili linaonyesha sanduku ulio na alama ya msalaba, ukitokea katika mlango mweupe uliofunguliwa. Bango hili lina maandishi ya kuonyesha kwamba unaeza pata usaidizi au matibabu yoyote ukiwa tu nyumbani.

Viatu vimejaa sokoni na watu wananunua na kuuza. Hii inaonyesha shughuli za kifedha zinazofanyika kila siku kama kutumia M-Pesa, malipo kwa akaunti ya benki au kupata mikopo midogo kwa wafanyibiashara. Huduma za kifedha hurahisisha biashara na huongeza mzunguko wa pesa na kusaidia wafanyibiashara kukuza mahitaji yao.

Watu wanaonekana wakiwa kwenye kaunta ya safaricom wakihudumiwa na wahudumu. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyopatikaa kwa urahisi kupitia safaricom kama vile M-Pesa, kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kuangalia salio. Huduma hizi zimeboresha maisha ya watu kwa kuwapa njia salama na rahisi ya kusimamia fedha zao kila siku.

Kando ya barabara ambapo gari inapita, kuna matunda yanayouzwa mojawapo ikiwa tikiti maji na ndizi. Kuna mama wawili ambao wamekaa na wanauza matunda yale. Kijana mmoja yupo mbele ya duka ambapo anataka kununua.

Ni duka la M-Pesa ambapo watu wanatuma na kupokea pesa. Hili ni mfano wa huduma za kifedha zinazorahisisha maisha ya watu kwa kuwawezesha kufanya miamala kwa haraka na usalama. Kupitia M-Pesa watu wanaweza kulipa bidhaa, kuweka akiba au kupata mikopo hata bila kukuwa na akaunti ya benki. Huduma hii imeleta mapinduzi katika sekta ya pesa hasa maeneo ya vijijini.

Katika soko kuna matunda mengi yanayouzwa na wauzaji wanapokea malipo kwa njia mbalimbali ikiwemo pesa taslimu na huduma za kifedha kama M-pesa. Huduma hizi hurahisisha biashara kwa kuwa wateja wanaweza kununua bila kuwa na pesa mkononi. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyoweza kukua na kukuza biashara na mzunguko wa fedha sokoni.

Kuna bango linaloonyesha mama, baba na mtoto wakiwa pamoja na wakiwa na furaha. Hii ni ishara ya familia inayojali afya yao. Ujumbe wa bango hilo ni kuhusu bima ya afya ambayo huwasaidia watu kupata matibabu wanapougua bila kuathirika kifedha. Bima ya afya ni muhimu kwa kulinda maisha na kuhakikisha kila mtu anapata huduma bora za afya bila mzigo.

Malenge ya aina mbili na ya kina tofauti tofauti yamewekwa katika soko. Yameteuliwa katika uwezo ambao linaweza kuwa ambayo kuna kubwa na ndogo.

Kuna mtu aliyeshika noti za shilingi elfu moja mkononi. Hii inaonyesha matumizi ya pesa taslimu katika biashara au manunuzi. Kupitia huduma za kifedha kama benki na simu, watu wanaweza kuhifadhi, kutuma au kupokea pesa kwa urahisi bila kubeba fedha nyingi. Huduma hizi huongeza usalama na ufanisi wa shughuli za kifedha kila siku.

Pango hili linaonyesha mbwa mweusi ambaye anapumua katika hali sawa na macho yake yameangalia juu. Mbwa huu ako katika madhara yaliyonawiri na pia lina maandishi ya kuonyesha kwamba mnyama humpendaye huu katika hali sawa.

Kuna bima ya gari binafsi inayoonyesha picha ya gari ikionyesha aina ya huduma za kifedha zinazolinda mali ya mtu. Bima hii husaidia mmiliki wa gari kupata fidia endapo ajali, wizi au uharibifu utatokea, huduma hii ya kifedha inaleta usalama na amani ya akili kwa mmiliki wa gari.

Noti hizi za shilingi mia moja, zinaonyesha umuhimu ya matumizi ya huduma za kifedha kwa benki, M-Pesa au programu za malipo. Kupitia huduma hizi, watu wanaweza kutuma, kupokea au kuhifadhi pesa kwa usalama bila kubeba pesa taslimu. Huduma za kifedha hurahisisha miamala ya kila siku.

Magari mapya yaliyopakiwa kwenye duka la magari yakiwa tayari kuuzwa. Ununuzi wa magari kama haya mara nyingi hufanikishwa kupitia huduma za kifedha kama mikopo ya benki, malipo kwa awamu, au huduma za bima. Huduma hizi huwasaidia wateja kumiliki gari bila kulipa pesa yote kwa mara ya kwanza.

Watu waliosokoni wakiwa wanaoza na kununua bidhaa mbalimbali. Hii inaonyesha mzunguko wa pesa katika uchumi wa kila siku. Huduma za kifedha kama malipo kwa simu, mikopo midogo, na huduma za benki huwasaidia wafanyabiashara kuendesha biashara zao kwa ufanisi.

Magari mapya ambayo yamepaikwa katika mazingira safi na nadhifu yanang'aa kuonyesha ubora na thamani. Mandhari hii pia inaashiria huduma za kifedha kama vile mikopo ya magari, bima au huduma za malipo kwa urahisi.

Kuna aina mbalimbali ya vinywaji dukani. Wateja wanaweza kununua na kutumia huduma za kifedha kama vile m pesa, kadi za benki au malipo kwa njia ya simu. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinazorahisisha ununuzi wa bidhaa kwa usalama na ufanisi.

Gari jeupe lililoegeshwa nyuma ya gari jingine, linaonekana kufunguliwa lakini dirisha yake yote yamefungwa. Gari hili lina kipajio cha nyuma KDR963T.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja mkubwa. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama mikopo, bima na malipo kwa njia ya simu zinavyorahisisha ununuzi wa magari kwa wateja. Huduma hizi zinawezesha watu kumiliki magari kwa urahisi na kusaidia kukuza uchumi binafsi pamoja na biashara za magari.

Mwanamke mjamzito mwenye tabasamu amevaa nguo nyekundu na amesimama mbele ya bango la matangazo ya bima ya afya. Maneno yanatangaza huduma nafuu za bima ya hospitali hasa kwa akina mama wajawazito zikiwemo faida kwa huduma ya kulazwa.

Vitu vingi vya kimasaai vinaonyeshwa kwenye duka. Hii inaonyesha jinsi utamaduni unaweza kugeuzwa kuwa fursa ya kifedha. Kwa msaada wa huduma za kifedha kama mikopo na akaunti za biashara, wajasiriamali wa kienyeji wanaweza kuuza kazi zao. Kukuza biashara na kuinua maisha yao ya kiuchumi.

Nyanya ,vitunguu na viazi vinaonekana sokoni ambapo watu wanauza na kununua bidhaa hizi. Hili linaonyesha shughuli za biashara na matumizi ya huduma za kifedha kama malipo kwa pesa taslimu au kwa njia ya simu kama M-Pesa. Huduma hizi za kifedha urahisisha miamala sokoni, kukuza biashara na kuwawezesha wauzaji na wanunuzi kufanya shughuli kwa ufanisi.

Katika huduma ya safaricom, kuna mwanamke mmoja aliye na buibui. Kuna pia wanaume wawili walio kando yake. Mmoja katika upande wa kiume na mwingine katika upande wa kulia. Wanaonekana hupata maelezo kutoka kwa mwanamke aliyesimama karibu na mlango.

Baiskeli mbele ya duka la M-Pesa, inaonyesha jinsi huduma za kifedha za kisasa zinazoweza kufikiwa kwa urahisi, hata kwa watu wanaotumia usafiri wa kawaida kama baiskeli. M-Pesa ni jukwaa la kutoa na kupokea pesa, kuhamasisha fedha na kufanya malipo kwa njia rahisi kupitia simu za mikono.

Magari ambayo iko maonyesho yanaonekana yakiangaliwa na mtu mmoja ambaye anatafuta kuangalia gari zuri. Kuna magari mawili mekundu ambayo yanafuatana katika hali fulani.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wanaonekana wakiwa na furaha kubwa mmoja wao akiwa amevaa suti na akiwaonyesha kitu kwenye simu. Inawezekana wanasherekea mafanikio kama kupata mkopo, kufanikisha biashara au kupata kazi. Furaha yao inaonyesha mshikamano na mafanikio ya pamoja.

Mtu ameshika noti ya shilingi elfu moja na shilingi hamsini i mezani. Hii inaonyesha utofauti wa thamani ya pesa lakini pia umuhimu wa kuwa na nidhamu ya kifedha, kuokoa hata kiasi kidogo. Kwa huduma za kifedha kama benki na huduma za simu kama m-pesa, mtu anaweza kuweka, kutuma au kuwekeza pesa zake, iwe ni nyingi au kidogo.

Duka hili lina bidhaa tofauti kama vile vinywaji na viazi. Wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu, au kutumia huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki, au malipo kwa awamu. Huduma hizi za kifedha hurahisisha manunuzi na kusaidia wafanyabiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi.

Mabunda mengi ya vitunguu yanapakiwa kwenye lori tayari kupelekwa sokoni. Hii inaonesha biashara ya kilimo ambayo inaweza kufaidika na huduma za kifedha kama mikopo na bima. Kupitia huduma hizi, wakulima na wafanyibiashara wanaweza kukuza biashara zao. Kuongeza mapato na kuimarisha maisha yao ya kifedha.

Mwanaume mmoja anaonekana akinunua bidhaa katika duka la maziwa. Hii ni ishara ya mzunguko wa fedha katika uchumi wa kila siku. Anaweza kuwa analipa kwa njia ya pesa taslimu, simu au kadi yote ikiwa ni sehemu ya huduma za kifedha. Huduma hizi huwezesha biashara ndogo kama hii kuendelea.

Katika soko ambalo watu ni wengi na watu wanafanya shughuli zao tofauti, kuna vitu ambavyo vimeanikwa ambavyo ni vya kuuza. Kuna miwa ambayo pia inauzwa na nguo ambayo pia inanunuliwa na watu ambao wanazikagua.

Gari jipya linasafirishwa huenda likielekea kwa mnunuzi au kwenye duka la magari. Hii inaonyesha jinsi watu wanavyotumia huduma za kifedha kama mikopo ya magari, malipo kwa awamu au bima ili kumiliki magari mapya. Huduma hizi huwasaidia wateja kumudu gharama kubwa kwa njia rahisi na salama.

Mzee mmoja amesimama mbele ya duka na maziwa lililopakwa rangi nyeupe. Rangi inayowakilisha usafi na ubora wa bidhaa. Mandhari haya yanaonyesha umuhimu wa usafi katika uhifadhi wa maziwa na pia inatoa elimu kwa wateja kuhusu kuchagua maeneo safi na salama ya kununua bidhaa kama maziwa.

Duka hili lina bidhaa tofauti. Hii inaonyesha shughuli za biashara ambapo huduma za kifedha ni muhimu. Huduma kama malipo kwa njia ya simu au malipo taslimu au kwa benki, huwezesha mzunguko wa fedha. Pia wateja wanaweza kutumia huduma za kifedha kununua kwa urahisi bila pesa taslimu.

Hili ni duka ambalo linabidhaa mbalimbali kama vile vyakula mafuta na vifaa vya nyumba. Wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu au kutumia huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki au malipo kwa awamu. Huduma hizi za kifedha, hurahisisha mnunuzi na kusaidia wafanyabiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi.

Katika soko ambalo limewekwa matunda tofauti tofauti, kuna nyanya ambazo zimetengwa kando na vitunguu ambavyo pia vimetengwa kando. Kuna dania ambayo imewekwa juu ya nyanya na kitu cha rangi ya samawati kuwekwa maharagwe.

Kuna gari lililopakiwa kwenye uwanja, jambo linaloashiria umiliki wa mali ya thamani. Hili linahusiana na huduma ya kifedha kwa kuwa magari mengi hununuliwa kwa mikopo, bima au akiba binafsi kupitia taasisi za kifedha. Huduma kama mkopo ya magari, bima ya gari na malipo kwa njia ya kidijitali huwezesha watu kumiliki magari kwa urahisi zaidi.

Magari yaliyoegeshwa katika uwanja ulio wa rangi ya kibichi na ulio na miti kando yake, unaonyesha kwamba dirisha yake yote yamefungwa, na kuna ya watu wawili ambao wanaongea na kuna mtu ambaye anaongelesha watu, umati wa watu kando.

Kuna nyumba ambayo imefunikwa na kofia juu ya paa ikiashiria ulinzi na usalama. Bango linaonyesha kuwa bima ya nyumba inalinda familia dhidi ya majanga kama moto, wizi au uharibifu. Bima hii huwasaidia wamiliki wa nyumba kuwa na amani ya moyo uhakika wa msaada wa kifedha wanapokumbwa na matatizo.

Magari mapya yamepakiwa juu ya lori maalum na yanapelekwa kwenye maduka au kwa wateja. Karibu kuna lori jeupe likisafiri barabarani pia. Hii inaonyesha jinsi usafirishaji wa magari unavyofanywa kwa uangalifu, ili kuhakikisha yanafikia wateja yakiwa salama.

Mtu anauza maziwa na watu wamekaa wakiwa wanangojea kupata bidhaa hiyo. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyoweza kusaidia biashara ndogo ndogo kama vile huduma za malipo kwa njia ya simu au mikopo midogo. Wateja wanaweza kulipa kwa uraia na haraka na biashara hiyo inaweza kukua kwa kutumia huduma za kifedha za kisasa.

Ni familia yenye furaha, mama, baba na binti yao, binti anawaonyesha wazazi wake jambo kwenye kompyuta. Inawezekana anaonyesha jinsi ya kutumia huduma za kifedha kama vile M-Pesa, kulipa ada ya shule au kufanya malipo ya mahitaji ya kila siku. Huduma hizi hufanya maisha kuwa rahisi na salama kwa familia nzima.

Bidhaa zinauzwa na kuna dalili ya matumizi ya huduma za kifedha kama vile malipo kwa M-Pesa au benki. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha zinavyowezesha biashara za kijadi kuimarika kwa kurahisisha miamala ya pesa, kukuza uchumi wa jamii na kuwapa wajasiriamali wa jadi njia salama ya kupokea fedha.

Duka la Mpesa linaonesha huduma za kifedha ambazo hurahisisha kutuma na kupokea pesa, kulipa bili kama umeme na maji na kutoa au kuweka pesa. Hii ni njia ya haraka ,salama na rahisi ya kufanya mnyamala ya kifedha bila kwenda benki, Huduma hii inawasaidia watu wengi hasaa walioko vijijini au sehemu zisizo na benki.

Magari mengi yameegeshwa eneo moja huenda kwa ajili ya kuuzwa. Hii inaonyesha biashara ya magari inayohusisha huduma za kifedha kama mikopo ya magari, bima au malipo kwa awamu. Huduma hizi huwasaidia wateja kumiliki magari kwa urahisi na pia kuwawezesha wafanya biashara kukuza biashara zao.

Mwanaume yuko ndani ya duka linalouza maziwa, bidhaa za maziwa kama siagi, barafu ya kula pamoja na maji yaliyofungwa. Duka hili pia lina mabango yanayohamasisha matumizi ya huduma za kifedha. Hii hurahisisha ununuzi bila pesa taslimu na kuwapa wateja urahisi na usalama wa kifedha.

Bango hili linaonyesha magari na inaelezea huduma ya kifedha ya bima, inayolinda magari ya teksi dhidi ya ajali, wizi, au hasara nyingine. Bima hii huwasaidia wamiliki wa magari kuendesha biashara kwa usalama na kujiokoa dhidi ya gharama zisizotarajiwa, ni njia muhimu ya kifedha katika usafirishaji.

Watu wako sokoni wakinunua na kuuza bidhaa kama matunda, mboga, na bidhaa mbalimbali, biashara hizi ndogo ndogo zinaendeshwa kwa msaada wa huduma za kifedha kama mikopo midogo, akaunti za benki na malipo ya kidijitalia huduma hizi huwasaidia wafanyabiashara kukuza mitaji yao kuongeza bidhaa na kuboresha maisha yao.

Gari zilizofungwa madirisha na kuegeshwa katika kiwanja cha kijani kibichi kilicho na miti mirefu. Kuna watu ambao wanapita na kuna mtu ambaye anaelekeza magari hayo mahali pa kuenda.

Magari yameegeshwa yakionyesha kuwa yako kwenye eneo la biashara. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama mikopo ya magari, malipo kwa awamu au malipo kwa njia ya kidijitali kama M-Pesa na benki zinavyowezesha watu kununua magari kwa urahisi.

Magari haya ambayo yanasafirishwa, huenda yanaenda kwa wateja au kwenye duka la magari. Usafirishaji huu unaonyesha biashara kubwa inayowezeshwa na huduma za kifedha kama mikopo ya biashara, bima ya usafirishaji na malipo ya kimataifa. Taasisi za kifedha huchangia pakubwa kwa kuwezesha wafanyabiashara kuagiza magari kutoka nje ya nchi na kuwapelekea wateja.

Watu wako sokoni wakinunua na kuuza bidhaa. Baadhi yao wanatumia huduma za kifedha kama M-Pesa kulipa au kupokea pesa kwa njia rahisi na salama. Wengine wanatumia kadi za benki au malipo kwa njia ya simu. Huduma hizi za kifedha hurahisisa biashara, kuongeza usalama wa pesa na kuimarisha uchumi.

Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni katika benki au kituo cha kifedha. Kuna orodha ambayo ina kununua na kuuza. Hii ni huduma muhimu ya kifedha, inayowezesha watu kusafiri, kufanya biashara, au kutuma pesa nje ya nchi. Inawakilisha namna taasisi za kifedha zinavyohakikisha shughuli za kimataifa zina usalama.

Magari yameegeshwa katika uwanja na yanaonyesha kuwa ni ya watu. Hii inaonyesha juhudi za huduma za kifedha na mikopo wa magari, malipo kwa awamu au malipo kwa kidijitali kama mpesa na benki zinazowezesha watu kununua magari kwa urahisi.

Sokoni watu wanauza matunda, wengine wanatumia huduma za kifedha kama Mpesa, benki au programu za simu kulipa na kupokea malipo kwa urahisi na usalama, huduma hizi hurahisisha biashara na kuwezesha watu kutunza pesa zao bila hatari ya wizi.

Picha ya bango inaonyesha mwanaume akiwa kitandani hospitalini na maandishi yaliyoandikwa, yanaeleza huduma ya kifedha ya bima, inayolinda mtu kifedha endapo atapata ajali, bima hii husaidia kulipa gharama za matibabu na kumpunguzia mzigo wa kifedha mgonjwa au familia yake.

Mwanamke anaonekana akipea mwanaume kifunguo jambo ambalo linaweza kuashiria shughuli ya kifedha kama kukodisha au kuuza mali, mfano wa nyumba au gari. Kitendo hiki kinaonesha matumizi ya huduma za kifedha kama mikopo ya mali, malipo kwa njia ya benki au simu, na usimamizi wa mikitaba ya kifedha.

Magari manne yaliyoegeshwa mbele ya kiwanja ya kijani kibichi na ambayo yamezingirwa na miti ya kijani kibichi na iliyofanya vizuri, yanaonekana kufunga dirisha zake na kuegeshwa katika hali safi.

Bidhaa mbalimbali za kimaasai zimepangwa dukani kwa ukubwa tofauti na zinauzwa kwa wateja. Hii inaonyesha jinsi huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki au malipo kwa awamu zinavyorahisisha manunuzi. Wateja wanaweza kununua kwa urahisi bila kuwa na pesa taslimu huku wafanya biashara wakitumia huduma hizi kusimamia mapato na kuendeleza biashara zao.

Katika soko lililojaa watu na lililowekwa vitu tofauti tofauti vikiwemo matunda na mboga. Kunaonekana na mama waliokaa chini wakiuza bidhaa zao. Kuna pia mama ambaye anachagua matunda na watu ambao wanatembea wakitafuta bidhaa tofauti tofauti.

Gari tofauti tofauti zinazama kwenye maji kikiwa na maandishi kwenye bango kwamba, Usilete biashara yako izame. Ujumbe huu unahimiza wafanyabiashara kuchukua tahadhari za kifedha kama bima ya biashara, akiba ya dharura au mikopo ya kujikwamua baada ya majanga.

Hili ni duka ambalo lina bidhaa mbalimbali. Wateja wanaweza kununua kwa pesa taslimu au kutumia huduma za kifedha kama M-Pesa, kadi za benki au malipo kwa awamu. Huduma hizi za kifedha hurahisisha manunuzi na kusaidia wafanyibiashara kusimamia mapato yao kwa ufanisi.

Noti za shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili zimewekwa mezani zikionyesha shughuli ya kifedha inayoendelea kama vile biashara, malipo au bajeti. Hii ni ishara ya jinsi huduma za kifedha zinavyohitajika kusimamia pesa kwa usahihi iwe ni kuweka akiba, benki, kutumia malipo ya kielektroniki kama M-Pesa au kupanga matumizi ya kila siku.

Noti ya elfu moja ya Kenya, iliyo na mzee aliyekaa na kuangalia mbele akitafakari kuhusu nchi. Inaonyesha pia bendera ya Kenya iliyo nyuma ya noti ile. Mzee huyu ameshika mikono paani ili kuonyesha uongozi wake.

Nguo za kimaasai zinauzwa, hii inaonesha jinsi huduma za kifedha kama mpesa, kadi za benki au malipo kwa awamu zinavyorahisisha manunuzi. Wateja wanaeza kununua kwa urahisi bila kuwa na pesa taslimu huku wafanyibiashara wakitumia huduma hizi kusimamia mapato na kuendeleza biashara zao.

Magari yanayoonyesha kuwa yameegeshwa na magari ambayo yanaonekana kuwa ni mapya yapo katika duka la magari ambalo lina vioo vinavyoweza kuonekana katika ule upande mwingine. Mandhara yake yametulia na pia mandhara safi.

Vikapu vilivyoshonwa kwa ustadi vimepangwa sokoni tayari kuuzwa. Hii inaonyesha juhudi za kina mama na vijana wanaotegemea ujasiri mali kujipatia kipato. Kwa kutumia huduma za kifedha kama mikopo midogo, wanaweza kuunda na kuwa na biashara zao. Huduma hizi hurahisisha mzunguko wa pesa na kuwawezesha kujiendeleza kiuchumi.

Hii ni pesa ambayo inaonyesha umuhimu ya matumizi ya huduma za kifedha kama benki, M-Pesa au programu za mikopo. Kupitia huduma hizi, watu wanaweza kutuma, kupokea au kuhifadhi pesa kwa usalama bila kubeba fedha taslimu. Huduma za kifedha hurahisisha miamala ya kila siku, kukuza biashara na kuongeza usalama wa kifedha kwa watu binafsi na jamii kwa ujumla.

Hii ni ofisi ya kupadilisha pesa hapa ndipo watu uleta fedha za kikeni kama dola au euro na kupadilisha kuwa shilingi huduma hii ni muhimu kwa biashara za kimataifa, wasafiri ma wanafunzi wa nje inaonyesha usalama wazi wa viwango wa kupadilisha pesa na mchango mkubwa wa kupadilisha fedha injini

Soko lililojaa wanunuzi na lililojaa pia matunda ya aina tofauti tofauti kama vile maembe, machungwa na hata ndizi, inaonekana ikiwa na wanunuzi tofauti na bidhaa zikiwa zimepangwa katika hali maarufu.

Gari jeupe lililo barabarani linaweza kuwa limenunuliwa kupitia huduma za kifedha kama mkopo wa benki au mpango wa malipo kwa awamu. Huduma hizi huwasaidia watu kumiliki mali kama magari bila kulipa fedha zote kwa mara moja. Pia, gari hili linaweza kuwa sehemu ya biashara kama usafirishaji, ambalo linachangia kipato cha miliki.

Simu inaonyesha huduma ya M-Pesa na kiasi cha shilingi mia mbili mkononi ishara ya matumizi ya teknolojia katika huduma za kifedha. Kupitia M-Pesa watu wanaweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi, kulipa bili, kununua bidhaa au kuweka akiba. Huduma hii imeimarisha maisha hasa kwa wale walioko maeneo ya mashambani au wasiokuwa na akaunti za benki.

Magari mengi yameegeshwa na watu wanayaangalia. Hii inaonesha jinsi huduma za kifedha kama mikopo ya magari, malipo kwa awamu na matumizi ya mpesa au benki zinavyowezesha watu kununua magari kwa urahisi. Huduma hizi hurahisisha miamala mikubwa bila kubeba Pesa taslimu na kusaidia watu kumiliki mali kwa kupanga malipo kulingana na uwezo wao wa kifedha.

Duka ambalo linaonyesha duka za kibiashara likiendelea. Duka kama hili ni sehemu ya uchumi wa kila siku ambalo watu hununua bidhaa za huduma. Huduma za kifedha kama mikopo midogo, malipo kwa njia ya simu na huduma za benki huwasaidia wafanyibiashara kuendesha duka kwa ufanisi.